Matibabu ya dharura katika hali ya dharura kama mwili mkali, maumivu mkali au presha kushuka. Sindano hutumika kutoa tiba ya haraka kuokoa maisha ya mgonjwa.

Kuosha mikono kwa sabuni huuwa vijidudu hatari kama virusi na bakteria wanaosababisha magonjwa kama kuhara, kipindupindu na homa ya mapafu.

Watoto na watu wazima hupokea chanjo kupitia sindano ili kujikinga dhidi ya magonjwa hatari kama surua, polio, pepo punda na homa ya mwili.

Vyoo hupunguza haja ya watu kujisaidia ovyo ovyo hali inayochafua mazingira, husaidia kudhibiti harufu mbaya na kuzuia kuenea kwa nzi na wadudu wengine.

Mafuriko husababisha uharibifu wa mali, nyumba, maduka, mashamba na mali nyingine kuharibika. Na pia husababisha kusimama kwa biashara, biashara nyingi hufungwa kwa munda mrefu na moja kwa moja hufirisika.

Hali hii inaonyesha mafuriko mazito mtaani labda kutokana na mvua kubwa. Hali kama hii ni hatari kwa watumiaji wa barabara kwani inaweza kuharibu magari, kusababisha ajali au kusababisha watu kusombwa na maji.